Ngombe hawa watano ikiwa na rangi moja lakini kuna moja wa rangi yake nyeupe wakiwa wanakunywa maji, kando yake kuna chakula yao, alafu kuna mwanaume moja akiwa anawaangalia.

Ndizi hizi zikiwa zimepangwa kwa laini, hasa kuna ndizi mingi ambazo zikiwa zimeiva tayari kununuliwa. Pale kuna mwanaume mmoja ambaye anauza akiwa anatuonyesha moja.

Hizi huwa sanasana zinakamwa na teknolojia ya kisasa ili kuharakisha ama kuweka nyakati yao iharakishe ikuwe ndogo. Hasa kwa hasa huwa tena zinaleta maziwa nzuri na tena inasaidia ng'ombe kwa haraka ipate afya nzuri na ngozi.

Hapa ni ng'ombe, kukiwa pande mbili. Ng'ombe kwa rangi yake nyeusi ikiwa na nyekundu nyeupe. Wakiwa wanakula nyasi hawa. Pale katikati mahali ambapo watu hasa hupita.

Ndizi hizi kukiwa imepangwa pale chini, alafu kuna ndizi zingine hapa imewekwa katika boxi hili huenda mwenyeji anataka kuibeba hizi aweze akauze.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe na akafunga kichwa lake na kofia pia nyeupe akiwa amesimama pale katikati ya jumba hii na ameshika glasi ambayo iko na kinywaji nyeupe huku akipima.

Ng'ombe hii kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama kama amefungwa kamba, hii ng'ombe ikiwa na ngozi mbaya manake kuna vidonda. Huyu ng'ombe hakupata chanjo maalumu.

kwa macho naye. Anayepima maziwa yeye amevaa koti lake nyeusi, meupe alafu ametoa maziwa kwa lita akiwa anawekelea sufuria. Anapima maziwa na kuhakikisha kuwa maziwa haya ni safi na iko sawa.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo katika hii shamba imelimwa alafu ikonayo kwa rangi yake nyekundu alafu kando yake kuna mahindi ambayo bado ni kidogo imetoka kupandwa hapa ikiwa katika shamba la ndizi.

Hapa ni duka ambao pale kuna watu, kuna wanaume na wanawake wakiwa wamesimama mbele ya hii duka, ambayo pale juu ikiwa na maandishi imeandikwa Destuny dairies, alafu ngombe imechorwa.

Ng'ombe hawa wakiwa katika hiyo chumba. Ng'ombe wakiwa rangi tofautitofauti wakiwa pande zote. Hawa ng`ombe wakiwa wanakula nyasi. Alafu hapo katikati kuna watu ambao wanapita.

Mbele yake kuna mwanaume mmoja amevaa koti la rangi jeupe. Alafu kando yake kuna watu watatu ambao wanasikilizwa. Huyo baba mmoja anaeza kuwa kiongozi ambaye anawahelimisha jinsi ya kufanya kazi ama kile kinachofaa kufuatwa.

Mwanamke mmoja akiwa pale katika shamba la ndizi, yeye akiwa ameshika ndizi ambayo imeiva. Huenda anataka kukata hii ndizi ili abebe sokoni akauze yeye.

Ngombe hawa, kuna ngombe mbili ambayo imefungwa pale ili waweze kukama alafu kuna wanaume wawili wameinama kila mojs wao wakiwa na ndoo ili waweze kukama kuelekea kwa hiyo ndoo.

Mwanamke mmoja, akiwa pale ameinama kupiga picha. Alafu kando yake kuna mahindi, alafu hapa ako na maharagwe. Huyu mwanamke amevaa shati lake, nyeusi.

Hapa ni shamba la ndizi. Kuna ndizi ambazo pale zimepandwa zikiwa zimepanga laini. Hapa ni shamba ambapo mandizi hasa ambazo zimeiva wakulima wanakuja wanakata hapa wanachukua soko wakauze.

Hapa ni katika shamba la ndizi. Miti ya ndizi ikiwa pale imepandwa kwa laini inayovutia ili inapozaa matunda wakuje waikate ili wauze pale sokoni.

Hapa ni chumba la maziwa. Kuna baba mmoja amevaa koti lake nyeupe ameshika ndoo ama ameshika ndoo iliokuwa na maziwa anazimwaga kwa sufuria. Alafu baba mwingine anamsaidia anamleta maziwa kutoka lori anampee ili amwagie sufuria.

Ndizi hii ikiwa imefungwa pale juu ya gari, kwa gari hii rangi yake nyekundu ikiwa hasa inabeba katika soko hiyo ndizi ili waweze kuuza.

Wanawake hawa wawili ambao wamevaa sare zinazo fanana wamevaa nguo zao za rangi nyeupe wakiwa hapa pale kuna sufuria ya maziwa wakiwa wanapa sufuria alafu hapa nyuma kuna watu.

Ndizi hizi zikiwa ndizi mingi ambayo imekatwa alafu akaeka kwa laini, ndizi hizi mingi zikiwa zimesanywa, pale katikati kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe alafu pale mwisho kuna watu wengi.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama pale, kama ameshika ndisi, hii ndisi ikiwa imeekwa mti ili kusuia ikianguka kabla ndisi yenyewe hijaiva, hapa akiwa katika shamba, la ndizi.

Hizi ni ndizi ambazo imetoka ku kuchunwa pale kwa shamba. Ndizi hizi zimeiva ziko tayari kupelekwa kwa soko ili ziuzwe. Wakulima wengi wa ndizi wamekata halafu wakaileta pale wakingoja lori wakuje wachukue sokoni.

Hizi ni miti ndogo watoto ambayo bado ziko pale kwa shamba zikiwa zimetengenezwa vizuri, zimewekwa maji vizuri ziko afya nzuri. Ile siku itakapokua refu, unaeza kauza ama ama unaeza kaipanda

Ngombe hawa wakiwa pale wanakula nyasi. Hawa ngombe wakiwa rangi tofauti tofauti alafu hapo kando kuna vitu ilipo kwenye gunia, huenda ni chakula ya hawa ngombe.

Hii ni mala. Maziwa ambayo iliyolala. Mala hii huwa inatengenezwa haswa na maziwa ambayo aliyolala ili kutengeneza ama kuleta ladha mzuri, inayovutia.

Ng'ombe hawa watatu wakiwa na rangi mbili, wawili wakiwa wamelala katika nyasi alafu mmoja ikiwa imesimama hapa mbele. Hawa ng'ombe huenda wamelala sababu ya uchovu ama huenda wamekufa.

Hapa ni shamba ambapo pale kuna ndizi. Ndizi moja ambaye amebeba ndizi ambayo imeiva kidogo katikati imeiva na ilhali ingine haijaiva huenda kachukua hili akauze pale soko mkulima.

Hapa ni shamba ambapo kuna mahindi. Iko pale ambazo zimetoka kupandwa. Ni ndogo lakini ziko safi. Mahindi yenyewe iko katikati shambi ambalo ni kusafi.

Wanaume hawa wawili. Wote wakiwa wamevaa koti hilo nyeupe, wakiwa wameshika maziwa, wakieka hapo ndani wakitumia kisusi. Wakichota maji kuhakikisha kuwa maziwa haya, ziko safi na ziko sawa.

Mwanaume mmoja amesimama pale baada ya kuweka nyasi katika hiyo hema, amesimama pale akihakikisha kuwa nyasi zote ziko ndani ya hema, kando yake kuna wafanyikazi wamekaa pale.